Mahali hapa panawaka moto, moto mkubwa unaotoa moshi mweusi na moto wenyewe umejaa watu wamevaa rangi tofauti tofauti, kuna ana manyasi ya rangi ya kijani.